Hili ni kundi la wanaume kumi na watatu wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa mpira wa mguu wenye nyasi bandia. Wanaume hawa wote wamevalia suti za michezo nyeusi zenye mistari nyekundu, nyeupe na kijani kibichi zikionyesha rangi za bendera ya Kenya.

Jengo linaonekana likiwa limepakwa rangi nyeupe lina madirisha nyeusi na za kahawia na vyombo vya usalama. Mbele ya shule kuna eneo la wazi lenye udogo la pikipiki imepaki upande wa kulia wa jengo. Juu ya mlango jina la shule, Miche Bora Nursery and Primary imeandikwa.